Dawa inayotumika na mifugo mbalimbali, kama vile mbuzi, kondoo na ng'ombe, kwa ajili ya kutibu au kuua wadudu, ikiwemo kupe wanonyonya damu na kusababisha magonjwa.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa unga ina virutubisho husika vinavyotumika kwa vifaranga kuzuia na kutibu magonjwa mbalimbali kama vile kuhara, mafua ya kuku au nimonia.

Eneo la biashara linalouza pembejeo za shambani kama vile: mbegu bora, mbolea pamoja na dawa za kuua wadudu; ili kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji.

Dawa maalumu inayopakwa kwenye nyayo za mifugo kama vile mbwa husaidia kuzuia upasukaji, ukavu, maumivu au kuuguaa kutokana na hali ya hewa ikiwemo joto au baridi.

Dawa maalumu inayotumika kutibu maambukizi ya vijidudu kwa wanyama, kama vile kuku. Hutolewa kwa kuchanganya na maji au chakula kulingana na maelekezo ya daktari wa mifugo.

Dawa maalumu ipo katika mfumo wa kimiminika, inatolewa kwa mifugo kama vile ng'ombe kwa njia ya kuwachoma sindano ili kuwaongezea virutubisho muhimu.

Dawa maalumu inayouzwa maduka mbalimbali ya mifugo, inatumika na wanyama kama vile mbwa kwa ajili ya kutibu magonjwa yanayoathiri afya yao.

Mtu amesimama ndani ya duka dogo linalouza dawa za mifugo, vifaa vya matibabu vya wanyama pamoja na bidhaa za kilimo, ikiwemo mbolea na mbegu .

Aina ya mbolea inayowekwa wakati wa kupanda ili kusaidia mbegu ziweze kuota kwa uharaka, pia huongeza virutubisho muhimu kama vile madini chumvi.

Dawa inayouzwa kwenye maduka mbalimbali ya pembejeo, inasaidia kuuwa wadudu, kama vile kupe wanaonyonya damu kwa mifugo ikiwemo mbuzi, ng'ombe na kadhalika.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa maji inatumika kwa wanyama kamavile; mbwa na paka kwaajili ya kuwaongezea virutubisho mwilini wanapoathiriwa na magonjwa ikiwemo kuhara.

Duka kubwa linalo jihusisha na kuuza bidhaa za kilimo na mifugo kama vile, mbegu bora, mbolea pamoja na dawa mbalimbali za mimea na wanyama.

Pembejeo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye meza, zinatumika haswa kwa mifugo na mashambani, kwa lengo la kuongeza uzalishaji ili kuweza kufanya biashara.

Zao la chakula, linafahamika kwa jina la vitunguu limevunwa na kuwekwa kando ya shamba kwa ajili ya kupakiwa baadaye, kisha kupeleka sokoni ili kuweza kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mazao mbalimbali ya chakula, yaliyokomaa na kustawi vizuri, kama vile; matikiti na mahindi, yamelimwa kwa lengo la kufanya biashara.

Zao la chakula linaitwa nyanya, limelimwa na kustawi vizuri sana, kwenye shamba ndogo la udongo wa rutuba, na maji na mbolea ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno mengi ya kwenda kuuzwa sokoni.

Zao la biashara linaloitwa pilipili lililovunwa kutoka kwenye shamba la udongo wa rutuba na kukusanywa kwenye torori, kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha zao la chakula, linalofahamika kwa jina la ndizi, kilichostawi na kukomaa vizuri, kwenye shamba la udongo wa rutuba, na maji ya kutosha kwa ajili ya kufanya biashara.

Maparachichi mengi yaliyoiva na kukomaa yamevunwa shambani na wakulima, kisha huwekwa ndani ya vyombo vya bluu vya plastiki kwa ajili ya kuuza.

Zao la biashara linalofahamika kwa jina la kahawa limepandwa na mkulima shambani mwake kwenye eneo la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ili kupata mavuno ya ubora ya kuuuzwa.

Migomba iliyopandwa kweye shamba la nyumbani la mkulima kwa lengo la kuweza kuvuna ndizi zitakazokuwa zimekomaa msimu husika na kupeleka sokoni ili kujipatia kipato.

Wakulima wapo shambani, wanafanya kazi ya kuvuna zao la biashara, linalofahamika kwa jina la kahawa. Ili waweze kujipatia kipato pindi wanapokwenda kuuza.

Kilimo cha zao la tunda linalofahamika kwa jina la parachichi, kilichopandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea nyingi ili kupata mavuno ya ubora yatakayo kwenda kuuzwa.

Mazao mbalimbali ya chakula yamepandwa kwenye shamba kubwa kwa kutumia mbegu za ubora, ili kuweza kuvunwa kwa wingi na kupeleka sokoni kwaajili ya kujipatia kipato.

Zao la kibiashara linaloitwa kahawa, limelimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha katika hali ya hewa ya ubaridi, ili kupata mavuno mengi ya kwenda kuuzwa.

Matunda yanayoitwa matango yamepandwa na kusitawi vizuri kwa wingi kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili yaweze kuvunwa msimu husika na kupelekwa sokoni ili kujipatia kipato.

Wakulima wamevuna mazao ya biashara yanayo fahamika kwa jina la kahawa, kutoka shambani mwao kisha kuyapeleka eneo husika kwa ajili ya kuweza kuuza na kupata kipato.

Mgomba umepandwa kwenye shamba la nyumbani, kwa lengo la kuvuna ndizi pindi zitakapoiva na kukomaa, ili kuzipeleka sokoni, na kuuza na kujipatia kipato.

Kilimo cha zao la chakula linalofahamika kwa jina la nyanya, kilichopandwa kwenye shamba au bustani ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno mengi ya kufanyia biashara.

Mkulima amevuna mahindi yaliyokomaa kwa wingi kutoka shambani mwake, na kuyakusanya eneo moja kisha kuyapakia kwa ajili ya kwenda kuuza na kujipatia kipato.

Matunda ya mapapai yamepandwa na kukomaa vizuri kwenye shamba kubwa, kwalengo la kuvuna na kwenda kufanya biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Mkulima yupo shambani anafanya kazi ya kuvuna mahindi makavu, yaliyokomaa kwenye shamba lake kisha kuyakusanya kwa pamoja na kupeleka sokoni ili ajipatie kipato.

Nyanya zilizoiva na kukomaa, zimevunwa kutoka shambani na kupakiwa kwenye matenga meusi ya plastiki kwa ajili ya kusafirisha, ili kwenda kufanya biashara.

Nanasi zilizokomaa na kuiva vizuri zina rangi ya njano zimevunwa kutoka shambani, na kuwekwa ndani ya matenga ya plastiki ya rangi tofauti kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mkulima amepanda mazao mbalimbali ya chakula kwenye shamba lake, kwa ajili ya kupata mavuno mengi yatakoyopelekwa sokoni ili aweza kufanya biashara.

Ndizi nyingi zilizovunwa kutoka shambani na mkulima, zimewekwa eneo moja kwa mpangilio mzuri kwa lengo la kuweza kuuza ili kujipatia kipato.

Viazi mviringo vilivyokomaa na kustawi vizuri kwenye shamba, vimevunwa kwa makundi kwa ajili ya kupelekwa sokoni, ili kuweza kuuza na kupata kipato.

Kilimo cha zao la chakula kwa wingi linafahamika kwa jina la ndizi kimepandwa na kustawi vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba ili kuweza kuvuna msimu husika na kuuza na kujipatia kipato.

Karoti zilizokomaa zimevunwa kwa wingi kutoka shambani na kukusanywa ndani ya matenga ya plastiki ya rangi ya kijani, nyekundu, pamoja na bluu kwa ajili ya kwenda kuuza.

Kahawa zimevunwa kutoka shambani, kwa wingi na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya uchunguzi. Ili kuweka pembeni zilizooza kisha zitakazo baki zipelekwe sokoni na kuuzwa

Bustani ndogo iliyolimwa mazao mbalimbali ya chakula, kama vile chainizi na kabichi kwaajili ya kwenda kufanyia biashara sokoni na kujipatia faida.

Zao la biashara linalofahamika kwa jina la kahawa limevunwa kutoka shambani na wakulima na kuwekwa eneo moja kwa ajili ya uchunguzi kabla ya kupakia na kwenda kuuza.

Mtu anafanya kazi ya kuvuna zao la chakula lililokomaa vizuri linalofaamika kwa jina la nyanya na kuziweka kwenye tenga la plastiki kwaajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Mapapai yamekomaa na kustawai vizuri kwenye shamba la mkulima lenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili yaweze kuvunwa msimu husika na kuuzwa.

Zao la chakula linalofahamika kwa jina la nyanya, limepandwa ndani ya vifuko vya plastiki, kwenye eneo kubwa kwa lengo la kupata mavuno yatakayopelekwa sokoni na kuuza.

Zao la chakula linalo fahamika kwa jina la mahindi, limepandwa namkulima kwenye eneo kubwa la shamba, ili kuweza kupata mavuno yaliyo bora na mengi kwa ajili ya kuuza.

Watu wanafanya kazi ya kuchambua kahawa zilizooza au kuharibika ili waweze kupata nzima na kuzipeleka sokoni kwaajili ya kufanya biashara.

Zao la chakula lililokwishavunwa shambani lipo ndani ya vyombo vya plastiki vya rangi tofauti, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kuuza.

Mtu anayejihusisha na shughuli za kilimo yupo shambani kwake akifanya kazi ya kupanda mazao mbalimbali ya chakula kama vile mbogamboga ili aweze kuuza.

Mkulima amevuna mazao mbalimbali ya chakula, kama vile ndizi zilizoiva na kukomaa karoti na vitunguu kisha kuzisombelea kwenye tolori na kupeleka nyumbani.

Mkulima amepanda zao la chakula linaloitwa ndizi, kwenye shamba lake kwa kutumia mbegu na mbolea bora, kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kupata mavuno mengi.

Mkulima amepanda mazao mbalimbali ya chakula kwa kutumia vyombo vidogo ndani ya eneo husika linalomsaidia kuhakikisha uchunguzi sahihi wa ukuaji mimea.

Wakulima wamepanda mazao ya chakula, kwenye shamba dogo kwa kutumia vyombo vya plastiki, vilivyo na udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake.

Watu mbalimbali wanaojishughulisha na kazi za kilimo wamevuna mazao ya chakula na kuyakusanya eneo moja kwenye vyombo vya plastiki kwa ajili ya kuweza kuuza ili kujipatia kipato.

Wakulima wanafanya kazi ya kuchuma mboga za majani, walizopanda kwenye shamba la udongo wa rutuba, na maji ya kutosha ili waweze kuzipeleka sokoni au nyumbani.

Mkulima amepanda mazao mbalimbali ya chakula, yanayochipua kwenye vyombo vidogo vya plastiki kabla ya kuhamishia shambani, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora ili aweze kuuza na kupikia nyumbani.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbali mbali ya chakula ndani ya eneo kubwa kwa kutumia mbegu ya teknolojia bora ili kuongeza uzalishaji kwa ajili ya kufanya biashara.

Mashine inayotumia teknolojia ya kisasa kwaajili ya kusaidia shughuli za shambani, kama vile kutifua udongo kwalengo la kupunguza nguvu kazi kuokoa muda na kuzalisha mavuno mengi.

Kifaa kikubwa kinachotumia teknolojia na mfumo wa kisasa kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za shambani ili kupunguza nguvukazi na kuokoa muda.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha mazao mbalimbali ya chakula, kinachotumia vifaa husika, kama vile vyombo vya plastiki, kwa ajili ya kupitisha au kutunza maji ya virutubisho muhimu, ya ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo husika kwa kutumia vifaa maalumu, tekinolojia na mbegu za ubora wa hali ya juu.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia vifaa vya tekinolojia ya ubora wa juu kama vile trekta, kina fanya kazi ya kulima shambani ili kuokoa muda na kuongeza uzalishaji.

Trekta lipo shambani linafanya kazi ya kukata nyasi na kulima kwa njia ya jembe lililofungwa nyuma yake ili kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya eneo kubwa, kwa ajili ya kusaidia na kurahisisha usimamizi wa ukuaji wa mimea kwa njia ya teknolojia ya ubora wa hali ya juu.

Kifaa kidogo kinachosaidia shughuli za kilimo kama vile kukata nyasi au kuandaa shamba, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Kifaa maalumu kinachotumika kusaidia shughuli mbalimbali za shambani kwa njia ya teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji kupata mavuno mengi yatakayouzwa.

Kifaa kikubwa kinachotumia teknolojia ya kisasa kujiendesha yenyewe ili kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo shambani kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Kifaa kikubwa kinatumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kukata nyasi na kusaidia shughuli mbalimbali za shambani, ili kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Kifaa kikubwa, kinachofahamika kwa jina maarufu la trekta, kinatumia majembe yanayofungwa kwa nyuma ili kusaidia shughuli mbalimbali za shambani na kupunguza nguvu kazi.

Kifaa kidogo sana kinatumia teknolojia na mfumo wa kisasa kwa ajili ya kusaidia shughuli za shambani haswa nyumbani kama vile kutifua udongo ili kupunguza nguvu kazi.

Kifaa kikubwa kinachotumika kwenye kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, kwa lengo la kusaidia shughuli tofauti za shambani ili kupunguza nguvu kazi.

Kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo husika kwa njia ya vifaa maalumu vya teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kupata mavuno ya ubora.

Kifaa kikubwa kilichotengenezwa kwa chuma, kinatumia teknolojia na mbinu za kisasa kwa ajili ya kurahisisha shughuli mbalimbali za shambani kama vile kukata nyasi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ndani ya eneo kubwa, kwa kutumia vifaa vya teknolojia ya hali ya juu vinavyo lenga kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo husika, kinacholenga kuongeza uzalishaji kwa kutumia mbegu bora na vifaa maalumu.

Mfumo wa kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, kinacholenga matumizi ya vifaa maalumu vya tekinolojia ya kisasa na ubora wa juu ili kuongeza uzalishaji.

Bwawa kubwa lililo gawanywa kwa vyumba tofauti yenye maji ndani yake yanayotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali kama vile kambale.

Samaki wengi wa jamii ya kambare wapo ndani ya bwawa la maji ya kina kirefu linalotumika kwaajili ya kuwafugia ili kuweza kujipatia kipato wanapouzwa.

Mfumo wa ufugaji samaki wa aina mbalimbali kama vile kambale kwa njia ya teknolojia ya kisasa kwenye mabwawa ili kuongeza uzalishaji na kufanya biashara.

Bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa dukani kwa muonekano mzuri ili kuweza kuwauzia wateja kulingana na kiasi, na pesa husika walionayo.

Miche mbalimbali ya miti imepandwa kwenye vitalu kutumika kurejesha misitu iliyoharibiwa, kuhifadhi mazingira, kuzuia mmomonyoko wa ardhi, na kupata rasilimali kama vile mbao au kuni.

Miche ya miti na maua aina mbalimbali iliyokusanywa sehemu moja, kwa ajili ya kupelekwa kwenda shambani na kupandwa, ili iweze kutoa hewa safi itakayotumika na wanadamu na viumbe mbalimbali.

Watu wamepanda mti kwa lengo la kusaidia uhifadhi wa mazingira, kuongeza upatikanaji wa hewa safi, na kuondoa athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Miche ya miti aina mbali mbali kama vile milingoti na mipaina iliyopandwa kwenye vifuko vidogo vya plastiki na kupangwa kwa makundi kabla ya kupeleka shambani.

Mtu anatumia chombo kidogo cha plastiki kwa ajili ya kumwagilia maji mengi kwenye vitalu vya miche ya miti ya aina mbalimbali, inayosaidia kutoa hewa safi na kupata rasilimali tofauti.

Watu wanafanya kazi ya kumwagilia vitalu vya miche ya miti ya aina mbalimbali, itakayopandwa shambani kwa ajili ya kuweza kupata rasilimali kama vile kuni au mbao.

Kilimo kidogo sana cha zao la chakula bila udongo kinatumia mabomba na beseni ya plastiki kwa ajili ya kupandia na kupitisha maji ya virutubisho muhimu yanayosaidia ukuaji wa mimea.

Mazao mbalimbali ya chakula, kama vile mboga majani, yamepandwa ndani ya mabomba marefu ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mazao mbali mbali ya chakula yaliyolimwa kwa njia ya kutumia mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu kama vile madini chumvi, yanayosaidia ukuaji wa mimea ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo kidogo cha bila udongo, kinatumia mabomba marefu ya plastiki, yanayosaidia kupitisha maji ya virutubisho muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea kwa uharaka.

Zao la chakula lililopandwa ndani ya nyumba kubwa, yenye mabomba ya plastiki kwa ajili ya kupitisha maji muhimu ya virutubisho, ili kusaidia ukuaji wa mimea na kuongeza uzalishaji.

Zao la chakula lililopandwa kwenye chombo cha plastiki, kinachosaidia kupitisha maji ya virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea na kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha kisasa, cha mazao mbalimbali ya chakula bila kutumia udongo, ndani ya eneo husika, lililofunikwa mifuko mikubwa iliyotengenezwa kwa plastiki.

Kilimo cha kisasa cha bila udongo kinalenga kuongeza uzalishaji na kupata mavuno ya ubora, kwa njia ya mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mkulima yupo ndani ya shamba kubwa lililopandwa mazao mbalimbali ya chakula, kwa njia ya mabomba marefu, na mengi ya plastiki yanayo saidia kipitisha maji ya virutubisho, ili kupata mavuno yenye ubora.

Kilimo cha kisasa cha bila udongo ambapo mazao ya chakula kama vile chainizi hupandwa kwenye vyombo vya plastiki vinavyotunza na kusafirisha maji yaliyo na virutubisho muhimu.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha kisasa cha mazao mbalimbali ndani ya eneo lililofunikwa mifuko ya plastiki, linalosaidia usimamizi wa ukuaji wa mimea.

Mazao mengi ya chakula yaliyopandwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mbegu za ubora wa hali ya juu ndani ya nyumba ya plastiki ili kuongeza uzalishaji.

Ng'ombe wengi wa kisasa wenye mabaka meusi na meupe, wapo ndani ya banda kubwa la kuwafugia linalotumia teknolojia ya ubora wa juu, kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha zao la chakula linaloitwa kabeji lililopandwa kwa wingi shambani kwa njia ya mbegu bora na teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha mazao ya mbogamboga za chakula kwa mistari iliyonyooka ndani ya eneo husika, kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mbegu za ubora.

Kifaa maalumu kinafahamika kwa jina la trekta, kinafanya kazi ya kuandaa na kulima shamba, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi, na kuokoa muda, ili kupata mavuno mengi.

Shamba dogo, lililopandwa na mkulima kwa njia ya teknolojia ya kisasa na mbegu za ubora wa juu ya mazao mbalimbali ya chakula ili kupata mavuno mengi.

Kifaa kikubwa kinachosaidia shughuli za shambani kama vile kukata nyasi kwa uharaka na urahisi kwa lengo la kupunguza nguvu kazi au kuokoa muda.

Mananasi mengi yamelimwa na kustawi vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha kwa kutumia mbolea na teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya nyumba husika, kinachotumia teknolojia ya kisasa na mbegu za ubora wa hali ya juu ili kupata mavuno mengi.

Mahindi yaliyopandwa na kusitawi kwenye shamba kubwa la udongo wa rutuba na maji ya kutosha kwa njia ya teknolojia ya kisasa, na mbegu bora ili kuongeza uzalishaji.

Ng'ombe wengi wa kisasa wana mabaka meupe na meusi kwenye ngozi yao wapo ndani ya banda la kuwafugia, wanakula chakula cha virutubisho muhimu ili kuongeza uzalishaji.

Kuku wengi, wadogo, walio na rangi nyeupe wapo ndani ya banda linalotumika kuwafugia kwa kuwalishia chakula na maji ya virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wao.

Kilimo kikubwa cha zao la chakula linalofahamika kwa jina la kabichi, kilichopandwa kwa njia ya mistari iliyonyooka na teknolojia ya kisasa na mbegu bora pamoja na mbolea ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo kikubwa cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya nyumba ya plastiki, inacholenga kuongeza uzalishaji kwa ajili ya kuweza kufanya biashara.

Zao la biashara linalofahamika kwa jina la kahawa, lililokuwa limepandwa shambani kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mbegu bora. Limevunwa na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya kwenda kuuza

Mfumo wa ufugaji wa wanyama wengi, wa aina mbalimbali ndani ya eneo kubwa kama vile ng'ombe wa kisasa, kwa njia ya teknolojia na mbinu bora, zinazo ongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao ya chakula yanayoitwa kabichi, yaliyopandwa kwa kutumia mbegu bora na teknolojia ya kisasa kwa ukubwa ili kuongeza uzalishaji.

Vitunguu vilivyokua vimelimwa shambani kwa kutumia tekinolojia ya kisasa na mbegu za ubora, zimevunwa kwa wingi na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya kwenda kufanya biashara.

Kabeji nyingi zilizo pandwa na kustwi vizuri kwenye shamba kubwa kwa njia ya teknolojia ya kisasa na mbegu bora kwa lengo la kupata mavuno yatakayo kwenda kuuzwa.

Mfumo wa kisasa waufugaji vifaranga wadogo walio na rangi nyeupe ndani ya eneo husika lenye vifaa maalumu vya kuwalishia na kuwanyweshea maji ili kuongeza uzalishaji.

Njia ya kisasa ya umwagiliaji shambani ambapo mabomba marefu ya plastiki ya rangi nyeusi yaliyotobolewa kwa chini, hulazwa juu ya matuta ya mistari iliyonyooka ili kusafirisha maji.

Shamba dogo la mazao ya chakula kama vile chanizi, linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani, kwa njia ya mabomba ya plastiki yanayosafirisha maji.

Mfumo wa umwagiliaji, kwenye shamba la mazao mbalimbali ya chakula, kwa kulaza mabomba marefu ya plastiki juu ya matuta ya mistari iliyonyooka, ili kusafirisha maji kwa urahisi.

Mfumo wa umwagilia kwenye eneo kubwa kes njis ys kutengeneza vichochoro vyembamba vinavyosaidia kupitisha maji yanayotoka kwenye mabomba na kisha kuingia shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao mbalimbali ya chakula shambani, ambapo mabomba marefu ya plastiki hulazwa juu ya matuta ili kusaidia kusafirisha maji .

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani ambapo mkulima huchimba mitaro mirefu katikati ya matuta, kwa lengo la kuruhusu maji yapite kwa urahisi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo mabomba ya plastiki yaliyomarefu yamelazwa juu ya matuta ya mazao mbalimbali ya chakula ili kupitisha maji kwa urahisi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani, ambapo mkulima hutengeneza madimbwi makubwa na kujaza maji mpaka juu ili yaweze kupita kwenye matuta ya mstari iliyonyooka.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani kwa njia ya bomba refu la plastiki, lililotobolewa pembeni na kupitisha maji katikati ya matuta ya mistari iliyonyooka.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani, kwa njia ya kuchimba mitaro mirefu na kuweka mabomba ya plastiki ndani yake, yanayosambaza maji kwenye eneo husika.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, kwa kunyunyiza maji mengi kwenye eneo husika, ili kuweza kuhakikisha kila mmea anapata maji yanayomtosheleza.

Mandhari kubwa ya muonekano mzuri, ina makazi machache ya watu, yaliyosambaa milima mirefu, uoto asili aina tofauti kama vile miti ya vivuli.

Mandhari kubwa tulivu ina mawingu meupe, hali ya hewa ya joto kidogo, milima mirefu pamoja na uoto asili aina tofauti ikiwemo nyasi.

Mandhari kubwa, nzuri na tulivu, ina mkusanyiko wa vichaka na misitu ya miti aina mbalimbali; kama vile nyasi, pamoja na majani mafupi.

Mandhari kubwa iliyoathiriwa na mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua nyingi kunyesha, ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali pamoja na uoto asili.

Mandhari kubwa nzuri na tulivu, iliyopo katika mazingira ya mji imezungukwa na uoto asili aina tofauti kama vile nyasi na miti mifupi.

Mandhari kubwa, nzuri ya kitalii. Ina mawingu ya bluu pamoja na milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa nzuri na tulivu, ina mto mrefu wa maji pamoja na uoto asili aina mbalimbali, kama vile; majani mafupi na miti ya vivuli.

Mandhari kubwa ina asili ya ukame na mwinuko wakiasi, imezingirwa na uoto asili aina tofauti kama vile nyasi pamoja na milima.

Mandhari inamuinuko mkubwa, mawingu ya rangi ya bluu na nyeupe yaliotulia, pamoja na uoto wa asili aina tofauti na milima mirefu inayoonekana kwa mbali.

Mandhari kubwa sana ina sifa za kitalii, milima mirefu pamoja na uoto asili aina mbalimbali na makazi machache ya watu wanaoishi humo.

Mandhari kubwa yenye muinuko wa kiasi, ina milima mirefu pamoja na mawingu meupe yaliyo mazito, yakiashiria dalili ya mvua kunyesha hivi punde.

Eneo kubwa la mwinuko, lina ukungu wa kiasi inayoashiria hali ya hewa ya ubaridi, pamoja na mto mrefu wa maji na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa nzuri na tulivu inayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za utalii, ina uoto wa asili aina tofauti iliyosambaa, pamoja na makundi ya wanyama.

Mandhari tambarare, ina mawingu mazito yanayoashiria dalili ya mvua kunyesha hivi punde, pamoja na upepo mwingi na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa inayoonekana vizuri ina milima mirefu, hali ya hewa ya ubaridi wa wastani pamoja na uoto wa asili aina mbalimbali, na makazi machache ya watu.

Mandhari kubwa, nzuri na tulivu; ina hali ya hewa ya ubaridi, milima mirefu pamoja na mto mkubwa wa maji ulio pembezoni mwa uoto asili aina tofauti.

Eneo kubwa lenye asili ya muinuko wa kiasi ina milima mirefu iliyozungukwa na miti tofauti, kama vile ya vivuli na majani mafupi yaliyoshonana.

Mandhari kubwa ina muonekano mzuri, ubaridi wa kiasi pamoja na mawingu yaliyotua juu ya mlima mrefu, na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa ya muonekano mzuri, ina mto wa maji ya kina kirefu, pamoja na uoto asili aina mbalimbali na makazi machache ya watu wanaoishi humo.

Mandhari iliyo tulivu ina upepo mwingi unaovuma pamoja na mawingu ya bluu na meupe, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na mto mkubwa wa maji.

Mandhari kubwa nzuri na tulivu, ina makazi machache ya watu yanaonekana kwa mbali. Pamoja na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti iliyosambaa.

Mandhari ya muinuko yenye milima mirefu inayogusana na mawingu meupe yaliyo mazito, yakiashiria dalili ya mvua kunyesha na uoto asili aina tofauti.

Eneo lenye hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, milima mirefu, mto mkubwa wa maji uliopita katikati ya uoto wa asili aina tofauti kama vile miti ya vivuli.

Mandhari nzuri iliyo na asili ya tambarare ina mto mkubwa wa maji ya kina kirefu ya rangi ya kahawia pamoja na miti tofauti iliyoota kwa kutengana.

Mandhari kubwa nzuri, ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali pamoja na vichaka na misitu ya miti aina tofauti, na makundi ya wanyama wanaotembea kwa pamoja, wanaofahamika kwa jina la Pundamilia.

Mbuzi wametolewa bandani na kuletwa katika eneo la malisho, ili waweze kula chakula chenye virutubisho vingi kitakachowasaidia kuongeza uzalishaji.

Mbuzi wadogo na wachache wa rangi nyeupe na kahawia wapo ndani ya banda, linalotumika kuwafugia, kwa kuwanyweshea maji au kuwalishia chakula ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wanyama aina mbalimbali kama vile mbuzi kwa kuwafungulia bandani na kuwaleta katika eneo la malisho ili kuwaongezea virutubisho.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wanyama wa aina mbalimbali, kama vile mbuzi, ambapo huwekwa ndani ya banda kubwa la kuwalishia chakula na kuwanywesha maji ya virutubisho ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa ufugaji wa nyama kama vile, mbuzi ndani ya banda dogo, na kuwapa majani ya virutubisho muhimu yatakayosaidia kuongeza uzalishaji.

Vifaranga wadogo wapo ndani ya banda kubwa lenye vifaa mbalimbali vinavyotumika Kwa ajili ya kuwa nyweshea na kuwalishia chakula Cha virutubisho Kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina mbalimbali kama vile kanga wenye madoa meusi na meupe wanaishi haswa nyumbani ili kuweza kujipatia nyama pamoja na mayai.

Mfugaji yupo ndani ya banda dogo lililojengwa maeneo ya nyumbani kwake, linatumika kwa ajili ya kutunza wanyama mbalimbali, kama vile:bata na kuku wa kienyeji.

Wanyama jamii ya ndege wanafahamika kwa jina la khanga wana madoa meupe na meusi, wana fungwa nyumbani kwa lengo la kupata nyama na mayai kwa ajili kuongeza virutubisho vya mwili.

Kuku wa kisasa na chotara wapo ndani ya mabanda marefu yaliyotengenezwa kwa nyaya za chuma kwenye eneo la ufugaji wa malisho ya chakula kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa utagaji mayai.

Kuku wengi wa kisasa wanarangi nyeupe, wapo ndani ya mabanda marefu, yaliyotengenezwa kwa nyavu za chuma kwa ajili ya kuwafugia, ili kuongeza uzalishaji.

Mfugaji yupo kwenye banda kubwa analotumia kwa ajili ya kuhifadhi na kullea wanyama aina tofauti hasa bata, ili kuweza kujipatia mayai na nyama.

Mbegu ya zao la chakula linalofahamika kwa jina la maboga, inalimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa juu ya kupandwa tena msimu unaofuata.

Miche ya mazao mbalimbali ya chakula, yaliyopandwa ndani ya vikopo vya plastiki na kuwekwa kwenye eneo husika, ili kusimamia ukuaji wa mimea kabla ya kupeleka shambani, kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa juu.

Mbegu ya mazao ya chakula, yanayopandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa kuzingatia misingi husika ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya tunda la tikitimaji yenye ujazo wa gramu tano, inapandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba, kwa kufuata misingi husika ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula kama vile mahindi, maharage ya njano, meusi na mekundu yanayopandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya mazao ya chakula kama vile bamia na hoho yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora ya kupandwa msimu ujao.

Mazao mbalimbali ya chakula yanayo chipua, kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo lakupata mbegu za ubora wa juu za kulimwa msimu unaofwata.

Mazao ya chakula yamepandwa kwa mistari iliyonyooka, na kupitishwa mabomba ya plastiki yanayosafirisha maji, ili kupata mbegu za ubora za kulimwa msimu unaofuata.

Mbegu ya zao la figiri lina ujazo wa gramu kumi inapandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora wa juu ya kulima msimu unaofuata.

Mazao mbalimbali ya chakula, yaliyolimwa na kuchipuwa vizuri kwenye vyombo vidogo vya plastiki kwa lengo la kupata mbegu za bora wa hali ya juu za matumizi ya msimu ujao.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa hali ya juu zitakazopandwa msimu unaofuata.

Miche ya mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa kwa mistari iliyonyooka ndani ya eneo kubwa kwa ajili ya kupata mavuno mengi ya ubora ya kulima msimu unaofuata.

Mazao yamepandwa shambani kwa njia ya matuta ya mistari iliyonyooka, ili kuweza kupata mavuno mengi yatakayopelekwa sokoni na kuuza.

Mbegu ya zao la chakula, inayopandwa kwenye shamba la udongo wenye rutuba na maji ya kutosha, ili kusaidia kupata mavuno mengi yatakayotumika kulimwa msimu unaofuata.

Miche mbalimbali ya mazao ya chakula iliyopandwa ndani jumba kubwa kwa lengo la kusimamia ukuaji wa mimea, ili kupata mbegu za ubora wa juu zitakazolimwa msimu unaofuata.

Mbegu za karoti, hoho, figiri pamoja na mchicha zilizopo dukani, zina ujazo husika. Pia hupandwa kwenye shamba lenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha kwa lengo la kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu ujao.

Mbegu mbali mbali ya mazao ya chakula yamekusanywa eneo moja kwenye mifuko ya viroba kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani, ili kupata mavuno ya ubora ya kulimwa msimu ujao.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula zimepangwa dukani, hulimwa hasa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji na mbolea yakutosha ili kupata mavuno ya ubora yakupandwa msimu unao fuata.

Mbegu mbalimbali za maua za ujazo tofauti, zinapandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno mengi yatakayolimwa msimu unaofuata.

Miche ya miti ya mazao ya chakula, aina mbalimbali, iliyopandwa ndani ya nyumba kubwa ili kuipa kivuli, kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa hali ya juu za kulimwa msimu ujao.

Mbegu za tunda linaloitwa papai zinapandwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora yatakayolimwa msimu unaofuata.

Kituo kidogo maalumu kilichobobea kwenye kutoa ushauri juu ya lishe bora na uzazi na njia salama za kuzingatia wakati wa ufugaji wanyama kama vile mbwa.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa na kituo maalumu kwa ajili ya: kusaidia kutoa malazi, kuzuia magonjwa na kuhakikisha lishe bora; kwa mifugo kama vile mbwa.

Mifugo ya aina mbali mbali, kama vile: mbwa wadogo na wakubwa, wapo kwenye chombo cha usafirishaji tayari kupelekwa kwenye kituo kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu au kuzuia magonjwa yanayowaathiri.

Kampuni inayojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa ama kutoa ushauri juu ya lishe bora kwa mifugo ya nyumbani haswa mbwa na paka.

Banda dogo na zuri lililotengenezwa kwa kutumia mbao ya miti imara, kwenye kituo husika cha matibabu na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ya mifugo, ikiwemo mbwa.

Mbwa wameletwa kwenye kituo kidogo kwaajili ya kufanyiwa uchunguzi na matibabu na kupata ushauri, juu ya lishe bora uzazi na njia salama za ufugaji ili kuongeza uzalishaji.

Kampuni inayojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa na kutoa ushauri kuhusiana na lishe bora ya mifugo mbalimbali kama vile mbwa na paka ili kuboresha afya zao.

Kituo kidogo kinacho jihusisha na utengenezaji mabanda, kuchunguza na kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo kama vile: mbwa, pak, ng’ombe na kadhalika.

Mbwa amepelekwa kwenye kituo kidogo kinachojihusisha na kutoa ushauri kuhusu lishe, uzazi, na mazingira bora ya ufugaji, ili kuboresha afya ya wanyama mbalimbali.

Mnyama mwenye sifa ya kutembea kwa malingo anafahamika kwa jina la Twiga anaishi maporini au msituni anashingo na miguu mirefu na kula majani.

Mnyama anayeishi nchi kavu ana masikio na mwili mkubwa, mkonge mrefu unaotumika kwa ajili ya kushikia vitu pamoja na kunywa maji, hutembea kwa makundi na chakula chao ni majani ya matawi na matunda nakadhalika.

Mnyama anayefahamika kwa jina la nyani anarangi nyeusi na mabaka ya kijivu, anaishi kwenye misitu au maporini na ana uwezo wa kuruka kutoka mti mmoja hadi mwingine.

Mnyama anayefahamika kwa jina la twiga, ana shingo na miguu mirefu, na huishi maeneo ya misituni au maporini, na hula majani ya miti, pia ana madoa ya kahawia.

Mnyama mkubwa anayefahamika kwa jina la mamba, ana ngozi ngumu iliyo na miba, anaishi kwenye maji kwa kujificha, kwa lengo la kuweza kuwinda au kujilinda.

Mnyama anayefahamia kwa jina la tembo, ana mkonga mrefu anaotumia kwa ajili ya kushikia vitu au kula chakula, anatabia ya kuishi kwenye mapori au misitu.

Mnyama anayefahamika kwa jina la mamba ana mwili mkubwa anayeishi karibu na vyanzo mbalimbali vya maji kama vile mito, maziwa na mabwawa. Ana ngozi ngumu na meno makali.